Kituo cha kupitishia umeme kikubwa chenye miundo mbinu mingi ya metali na vifaa vya umeme unaonekana. Kuna nguzo ndefu za chuma zinazobeba nyaya za umeme zinazopitisha umeme wa juu. Anga ni buluu na lina mawingu meupe hafifu na nyuma kidogo kuna jengo dogo jeupe.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi ulioko katika eneo lenye mlima na mabonde unaonekana. Kuna majengo mawili makuu ya kiwanda na mbele yake kuna safu ndefu ya minara ya kupoeza ambayo inatoa moshi mweupe mwingi.

Mtambo wa kuzalisha umeme unaotumia jotoardhi unaonekana ukiwa umewekwa katikati ya eneo lenye miti mingi. Moshi mweupe unatokana na minara ya kupoeza ikionyesha kuwa mtambo unafanya kazi.

Nguzo kubwa ya umeme wa juu inayobeba nyaya nyingi za umeme zikiwa zimesimama kweye kilima chenye nyasi za kijani kibichi na vichaka inaonekana. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Nguzo ya simu au umeme yenye nyaya nyingi zilizofungwa na kuelekezwa kwa chini kunaonekana. Kushoto kwa nguzo kuna ukuta mrefu wa zege na juu yake kuna tanki kubwa jeusi la maji lililowekwa kwenye stedi ya chuma.

Mandhari ya wazi yenye anga safi la buluu, likipambwa na mawingu machache meupe yanayoonekana mbali. Zinasimama nguzo ndefu za chuma zikibeba nyaya za umeme, zikinyooka kuelekea mbali. Chini ya nguzo kuna eneo kubwa lenye nyasi za kijani

Kituo cha kupoza umeme kilicho wazi chini ya anga la buluu linaonekana. Kituo hicho kina nguzo ndefu za chuma, zinazobeba nyaya za umeme. Chini ya ardhi imefunikwa na changarawe nyeupe. Vifaa vya umeme vimepangwa kwa utaratibu.

Nguzo ya simu au umeme uliojaa waya nyingi zinazoning'inia unaonekana. Baadhi ya waya hizi zinaonekana zimefungwa ovyo, ovyo karibu na nguzo. Upande wa kulia wa picha kuna jengo la gorofa lenye madirisha mengi ya mraba.

Mtambo mkubwa wa joto ardhi wa kuzalisha umeme unaotumia joto ardhi unaonekana. Majengo makuu ya mtambo, mabomba mengi ya kijani yanayopeleka mvuke na miundo mingine inayotoa mvuke mweupe ya angani ikionyesha kuwa mtambo unafanya kazi unaonekana pia.

Kituo cha kusambaza umeme ambacho kina nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme unaonekana. Kuna bendera mbili zilizo na nembo iliyoandikwa juu yake, moja ikiwa ndefu na nyeupe na bluu na nyingine fupi na ya bluu.

Maandhari ya barabara yenye majengo na miundu, na miundu mbinu ya umeme unaonekana. Kuna nguzo kadhaa za umeme zilizosimama wima. Kuna Barabara ya lami yenye kinga za umeme na mawe madogo.

Mandhari ya jua likichomoza au likitua kutokana na rangi ya machweo ya chungwa na waridi iliyoko angani inaonekana. Kuna nguzo mbili kubwa za umeme ambazo zimesimama wima na zimewekwa kwenye minara ya chumo yenye umba la kimiani.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unaonekana kutokana na moshi mweupe unaotoka kwenye majengo kadhaa. Mtambo huu ni wa joto ardhi kuna majengo makubwa kadhaa yanayo unda kituo cha kuzalisha umeme baadhi yakiwa na mifumo ya kupozea yenye fan kubwa zinazotoa moshi.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyayo zinazobeba umeme wa volti ya juu unaonekana. Vifaa vingi vya umeme kama vile vikusanya umeme na transfoma vinaonekana pia. Anga lina mawingu meupe na bluu.

Watu watatu, wawili wakiwa wanamshikilia wa katikati wanapanda mlima wa kijani kibichi. Wote wanaonekana kutabasamu na kufurahia shughuli hiyo. Nyuma yao kuna mandhari ya milima mingine iliyofunikwa na miti na angani kuna mawingu.

Twiga mmoja amesimama katikati ya mimea mirefu na miti. Twiga huyu ana rangi ya kahawia iliyokolea na mabaki meupe au rangi isiyokolea ambayo ni sifa yake bainifu. Ana shingo ndefu na miguu mirefu kama inavyotarajiwa.

Eneo kame na chafu labda pa makazi duni au njaa unaonekana. Mwanaume amelala chini katikati ya takataka na uchafu mwingi. Amevalia nguo chafu na anaonekana kama hana fahamu. Kuna vitu vingi vilivyo tawanyika chini kama vile nguo za zamani, plastiki na uchafu mwingine.

Bomba kubwa la samawati linanyanyuliwa na mashine mzito ambayo inaonekana kuwa ya rangi ya manjano. Bomba hilo linaonekana kuwa limefunikwa na kamba au mikanda miwili inayotumika kulinyanyua. Chini ya bomba kuna ardhi yenye udongo.

Kundi kubwa la nyumbu wanaonekana wakivuka mto. Wanashuka kutoka kwenye kingo za mchanga huku wengine wakiwa tayari wameingia ndani ya maji yanayotiririka na kuleta mawimbi. Upande wa juu kuna miti na mimea inayoonyesha mandhari ya porini.

Kundi kubwa la watu wengi wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Sare hizo zinaonekana kuwa za kazi, zikiwemo suti za kijani kibichi, viatu virefu vya buti za kijani kibichi, na fulana zenye rangi ya njano inayong'aa.

Twiga anatembea kando ya barabara ya vumbi huku gari jeupe likiwa nyuma yake. Mandhari inaonekana kuwa tambarare yenye nyasi kavu na kuna majengo machache yanayoonekana kwa umbali ya kipendekeza ukaribu na eneo la mji au makazi.

Mandhari ya asili ikiwa na mto au bwawa la maji unaonekana . Karibu na maji kuna miamba. Pande zote za maji kuna nyasi ndefu na vichaka vyenye majani mabichi ikionyesha mimea mingi. Pia kuna msitu mnene au eneo lenye miti mingi.

Kundi la watu wengi ambao wamevalia fulana za bluu wamesimama nje katika eneo la kijani kibichi. Watu kadhaa wamesimama karibu na mimea mingi midogo inayoelekea kuwa ni miche ya miti ambayo imepangwa tayari kwa kupandwa.

Mfumo wa mabomba makubwa ya kusambaza maji yaliyopangwa kando la jengo jeupe lenye paa la blue unaonekana. Mabomba hayo yamewekwa juu ya nguzo za mawe na yana rangi ya blue .Kuna pia vichaka na mimea iliyopandwa vizuri kando ya njia ya kutembea.

Mwanaume anayeonekana kama afisa wa wanyamapori au mwindaji anasimama karibu na simba aliyekufa. Mwanaume huyo ameshikilia bunduki. Simba amelala chini akionekana kama ameuawa. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa eneo la mashambani au porini.

Tembo watatu wachanga wanaonekana wakiwa katika eneo lenye udongo mwekundu. Tembo wawili walio nyuma wana matandiko yenye rangi angavu miongoni mwao. Mmoja ana matandiko ya rangi ya machungwa na pinki na mwingine ana matandiko ya buluu.

Kuna tukio linalofanyika nje chini ya hema jeupe. Watu kadhaa wanaonekana na mwanamke mmoja amesimama mbele akizungumza kwenye kipaza sauti. Meza imepangwa mbele yake, na juu yake kuna vitu mbalimbali ikiwemo chupa za maji.

Mamba wawili wanaonekana wakiwa wametulia. mamba mmoja amelala akiangalia juu huku mwingine akiwa ameinua kichwa kidogo na anaonekana kumtazama yule mwingine. Wote wawili wamelala juu ya miamba na ardhi yenye nyasi chache.

Kundi la wanaume watano wakiwa ndani ya mto wenye kina kifupi wanaonekana wakiondoa takataka kubwa zinazoonekana kuwa mifuko meusi ya plastiki na uchafu mwingine. Wote wanaonekana wakishirikiana katika juhudi za kusafisha mto huo.

Tembo mdogo anaonekana kwenye ardhi yenye vumbi au mchanga akitembea. Rangi yake inaonekana kuwa ya kahawia iliyokolea pengine kutokana na matope au udongo. Ana masikio makubwa yaliyotanuka na mkonga mrefu.

Watu wawili wanaendesha boti ndogo zinazofanana na baiskeli za majini. Nyuma yao upande wa kulia kuna boti nyingine kubwa zaidi iliyojaa watu wakiwemo watoto wanaofurahia safari kwenye maji. Kuna kingo za ziwa lenye miti mirefu za kijani kibichi.

Kundi la watu wanafanya usafi katika eneo lenye uchafu mwingi. Wamevalia nguo za kujikinga, baadhi wakiwa na fulana za rangi ya kijani kibichi na wengine wakiwa na suti za buluu. Wanafanya kazi ndani ya maji meusi huku kukiwa na rundo la takataka kubwa nyuma yao.

Mwanamke amesimama karibu na bomba la maji akijaza ndoo na vyombo vingine. Anaonekana kuwa katika mazingira ya makaazi duni kutokana na kuwepo kwa nyumba zilizojengwa kwa mabati namazingira yanayoonekana kutoa huduma duni za usafi.

Mwanamke ameketi kwenye shuka jeupe lililotandikwa chini. Anapanga chakula kidogo kilichopo mbele yake. Amevaa nguo yenye maua na nyweke zake zimesokotwa. Kando yake kuna kikapu cha picnic na cha rangi nyekundu na nyeupe na vitu vingine vilivyotawanyika kwenye shuka.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa unaonekana. Kuna mto wa maji machafu yenye rangi ya kahawia nyekundu yaliyofurika na kujaa kupita kiasi. Hii inaashiria kiwango kikubwa cha mvua au maji mengi yanayotiririka.

Mandhari mbalimbali zikijumuisha mimea, maji na ardhi inaonekana. Picha ya kwanza inaonyesha eneo lenye mimea mingi mirefu inayofanana na mafunjo au miwa pembeni mwa maji. Picha ya pili inaonyesha kijito cha maji kinachotiririka katikati ya nyasi ndefu za kijani kibichi.

Mwanamke amesimama karibu na vyungu vitatu vikubwa vya kupikia vinavyoonekana kutumiwa kwa kupika chakula kingi. Ameshika kitu mkoni. Ukuta nyuma yake umefunikwa na vigae vyeupe.

Mto ulio chafuliwa sana ukiwa umejaa takataka na uchafu wa kila aina unaonekana. Katikati ya mto kuna rundo kubwa la takataka zilizo rundikana zikizuia mtiririko wa maji. Maji yenyewe yanaonekana kuwa meusi na machafu.

Eneo la makaazi duni pengine mtaa wa mabanda chini ya anga lenye mawingu inaonekana. Kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Nguo zimetundikwa kukaushwa nje ya baadhi ya nyumba.

Mtaro mrefu na mpana unaochimbwa na wanaume watatu unaonekana. Wafanyakazi wamevalia fulana za rangi ya nyekundu na kofia ngumu za usalama. Sehemu ya chini ya mtaro inaonekana kuwa imejazwa na saruji. Kuna barabara isiyo na lami gari dogo jeupe lililoegeshwa.

Kundi la wanawake wamekusanyika karibu na mkondo wa maji wenye matope. Wanaonekana wakichota na wakiosha vitu, maji yanaonekana kuwa machafu na yenye rangi ya kahawia.

Mandhari ya jua likizama katika eneo linalofanana na savanna au pori linaonekana. Mti mmoja mrefu wenye taji pana na matawi yaliyo tapakaa unaonekana wazi. Jua linaonekana kama duara angavu likitoa mwanga wa machungwa. Kuna vichaka vidogo chini ya mti.

Wasanii wanne wanafanya sarakasi katikati ya jukwaa kubwa la mbao lenye umbo la duara. Wamevalia suti zenye milia miekundu na nyeupe. Mmoja amewabeba wenzake watatu kwa ustadi wa ajabu. Nyuma yao kuna jukwaa ndogo lenye mapambo ya kitambaa chekundu na kahawia.

Eneo la ujenzi unaonekana. Kuna kuta ndefu za saruji ambazo ziko katika hatua ya ujenzi. Zimezungushiwa nondo ambazo zitajazwa saruji. Kwa upande wa ndani wa kuta hizo kuna mifumo ya mbao iliyopangwa kwa usawa inayotumika kushikilia saruji.

Kundi la watu wakiwemo watoto wa shule na watu wazima wamekusanyika nje, karibu na jengo lenye paa la kahawia. Mbele kabisa kuna mimea mikubwa inayo onekana kama mboga iliyopandwa kwenye mfuko mweupe. Wanatazama mimea wakisikiliza kwa makini.

Mandhari pana ya asili na makazi ya binadamu yanaonekana. Mbele kuna eneo kubwa la ardhi ya kijani kibichi, ikionyesha mimea mingi kama nyasi na vichaka. Kuna mto unaopita katikati ya mandhari haya.

Simba ambaye anaonekana kuwa jike anachungulia kupitia fensi ya waya. Macho yake yanaonekana wazi na angalifu na ulimi wake mdogo unaonekana. Mandhari ya nyuma inaonyesha udongo likiashiria kuwa simba huyo yuko katika hifadhi au bustani ya wanyama.

Eneo kubwa la makazi duni yenye nyumba nyingi zilizojengwa karibu karibu inaone. Kuna mto unaopita katikati ya makazi hayo na kingo zimejaa taka nyingi kuashiria uchafuzi wa mazingira.

Twiga mmoja amesimama kwenye eneo lenye miti na nyasi. Twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa meusi meusi yanayofanana na umbo la mraba. Shingo yake ni refu na miguu yake pia ni mirefu. Nyuma yake kuna miti nyingi na vichaka.

Mwanaume aliyevalia kofia ngumu ya manjano fulani ya kijani kibichi inaoakisi mwanga suruali ya kijivu iliokoza na buti za njano anaonekana. Amesimama katikati ya eneo lililojaa mimea ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna majengo kadhaa yaliojengwa kwa mabati.

Nyati mweusi mwenye pembe zilizopinda akisimama karibu na uzio wa waya anaonekana. Anaonekana kuwa ndani ya eneo lililofungwa labda hifadhi au shamba na kuna sehemu ya kulishia au chombo cha maji kilichotengenezwa kwa mbao upande wa kulia.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakiwa na jiji lenye majengo marefu nyuma yao linaonekana kama hifadhi ya wanyama pori iliyo karibu na jiji. Wanyama hawa wanaonekana kama wamezubalia kitu.

Mazingira ya wazi na mti mmoja mkubwa wenye majani mengi katikati unaonekana. Chini ya mti kuna vichaka vidogo na nyasi ndefu za kijani kibichi zinazoenea mbali. Juu anga ni buluu, safi likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Barabara yenye shughuli nyingi, chini ya daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya njano, unaonekana. Kuna magari kadhaa barabarani likiwemo lori kubwa la manjano mbele. Upande wa kulia wa barabara, kuna njia ya watembea wa miguu.

Mandhari yenye shughuli nyingi mjini unaonekana. Kuna mabasi kadhaa ambayo yamejipanga barabarani. Kuna umati mkubwa wa watu wanaotembea barabarani na kando ya barabara. Baadhi wamevalia nguo za kawaida na wengine wanaonekana kuwa maafisa wa trafiki.

Mandhari ya barabarani yenye shughuli nyingi unaonekana. Kuna magari mengi barabarani yakiwemo mabasi mawili makubwa yaliyo pambwa pia kuna watu wengi wanao tembea kando ya barabara wangine wakiwa wamevalia sare za walinzi wa usalama.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa katika hali chache ya kuchakaa linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna mtu aliyevalia koti jeusi akisimama karibu na basi hilo,

Mandhari ya barabarani, huenda mjini yenye harakati nyingi unaonekana. Katikati ya picha kuna bango kubwa lenye nambari 33 kwa rangi nyekundu. Kulia kwa bango hilo kuna bango jingine kubwa lenye orodha ya maeneo.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji inaonekana. Kuna magari mengi ya aina mbalimbali kama vile mabasi, malori, magari madogo na pikipiki. Upande wa kushoto wa barabara kuna masoko yaliyojaa watu na bidhaa, yakionyesha maisha ya kabiashara yanayoendelea.

Eneo la mtaani lenye watu na magari unaonekana. Kuna matatu iliyo na rangi nyeupe na michoro ya rangi tofauti upande wa kulia. Kwenye paa la gari kuna bango lenye maandishi, hii inaashiria kuwa gari hilo linafanya safari kati ya maeneo hayo.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari na watu unaonekana. Kuna aina mbalimbali za magari barabarani ikiwemo malori makubwa, mabasi, magari madogo na magari ya kubebea abiria.

Basi la abiria linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Basi hili lina rangi ya manjano la limepambwa kwa michoro mingi na maandishi. Kuna watu kadhaa ndani ya basi na wengine wamesimama karibu nalo. Karibu na basi kuna mabango yenye orodha ya bei au ratiba.

Garimoshi nyeupe, nyekundu na ya machungwa inaonekana ikiwa imesimama kwenye reli. Kuna uzio wa chuma wenye umbo la almasi mbele ya treni ukionyesha mandhari kupitia matundu yake. Kwa nyuma kidogo kuna daraja la watembea kwa miguu la rangi ya bluu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mjini unaonekana. Kuna majengo marefu upande wa kushoto na kulia huku jengo kubwa likiwa na mabango makubwa ya matangazo. Barabarani kuna magari mbalimbali ikiwemo mabasi kadhaa baadhi ya kiwa na maandishi.

Basi la abiria lenye rangi za kijani kibichi na manjano linaonekana limeegeshwa au linaendeshwa barabarani. Nyuma yake kuna basi jingine lenye rangi na muundo vinavyofanana. Watu wachache wapo karibu na mabasi hayo.

Kundi la watu wanaonekana karibu na basi la abiria lililopambwa kwa kuvutia. Basi hilo lina rangi nyingi na lina michoro mbalimbali, ikiwemo bendera ya marekani. Wanaume wawili wamebeba mikoba mgongoni, na pia kuna majengo.

Barabara pana yenye njia kadhaa ikielekea mbele ikielekea upeo wa macho unaonekana. Kuna magari yanayoonekana mbali yakielekea upande moja. Upande wa kushoto wa barabara Kuna mimea mingi ya kijani kibichi na miti na mbali zaidi Kuna majengo.

Eneo lenye shughuli nyingi kama kituo cha mabasi au barabara yenye msongamano wa magari unaonekana. Abiria na watu wengine wengi wanaonekana wakitembea karibu na mabasi. Mwanamke mmoja, aliyevalia nguo zenye rangi nyingi na mwingine mwenye nywele ndefu za kusuka wanaonekana.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari mengi ya aina tofauti kama vile malori makubwa, mabasi, magari madogo na pikipiki unaonekana. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara au kuvuka barabara.

Wanawake wawili mmoja akiwa amebeba bango barabarani labda akionyesha njia au kutoa taarifa fulani. Wanaonekana wote wana nywele ndefu zilizosokotwa kwa rangi tofauti. Bango kubwa la mbele lina nambari 46 kwa herufi kubwa nyekundu.

Mandhari ya barabarani yenye watu kadhaa unaonekana. Mwanaume ameshikilia bango kubwa lenye orodha ya majina ya maeneo. Chini ya bango hilo ameshikilia ishara nyingine ndogo yenye nambari hamsini.

Eneo lenye shughuli nyingi kama kituo cha mabasi unaonekana. Hii inatokana na uwepo wa matatu na watu wengi wakiwa wamekusanyika. Matatu iliyo mbele ina rangi nyeupe na mistari ya zambarau na chungwa. Magari mengine pia yanaonekana nyuma.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika mji unaonekana. Kuna watu wengi wakiwemo askari wa trafiki wenye sare na vizibao vya njano walio katikati wakionekana kusimamia trafiki. Watu wengine wanatembea kwenye barabara na kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na watu unaonekana. Barabara inaonekana kuwa katika mazingira ya mjini ikiwa na majengo marefu upande wa kushoto na kulia. Kuna mabasi kadhaa yenye rangi nyingi na mapambo ya kuvutia.

Eneo lenye shuguli nyingi barabarani unaonekana. Kuna magari kadhaa barabarani. Kuna mpanda pikipiki aliyevalia kofia ngumu ya njano na koti la njano na pikipiki yake ina rangi ya chungwa. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwa miguu.

Basi hili limepakwa rangi nyeusi na rangi ya machungwa zikiwa na michoro ya mistari mikali. Kwenye mlango wa abiria kuna mwanaume aliyesimama amevaa kofia na nguo za kawaida. Kunaonekana baadhi ya abiria ndani ya basi hili.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari unaonekana. Magari yanasafiri pande zote mbili. Kuna daraja la kijani la watembea kwa miguu ambalo watu wanatumia kuvukia barabara.

Mandhari ya mchana yenye mabasi mawili yakiwa yameegeshwa kwenye kando ya barabara karibu na majengo marefu yanaonekana. Basi lililo mbele lina rangi ya kijana kibichi na limefunikwa kwa turubai ya kijani juu pengine kulinda mzigo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inayonekana kuwa mtaani au katikati ya jiji inaonekana. Kuna majengo marefu pande zote za barabara mengine yakiwa na ghorofa kadhaa na maduka chini.

Basi dogo la abiria linaonekana likiwa limeegeshwa. Basi hili ni la rangi ya zambarau na lina maneno yaliyoandikwa juu yake kwa rangi ya chungwa. Kando ya basi kuna watu wawili wamesimama na wanaonekana wakizungumza.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi unaonekana. Kuna basi ndogo lililopakwa rangi ya chungwa na zambarau likiwa na michoro na maandishi mbalimbali. Kando ya basi hili kuna basi jingine jekundu na watu kadhaa wanaonekana wakitembea na wakisimama.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi pengine katika jiji linaonekana. Kuna mabasi kadhaa yaliyoegeshwa au ya kisonga polepole. Kuna watu wengi wanaotembea kando ya barabara au wakiwa wamesimama. Barabara ni ya lami na pia kuna maeneo ya kutembea kwa miguu.

Barabara pana yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili yanaonekana. Katikati ya barabara hizi mbili kuna eneo la kijani kibichi na pia kuna nyasi na miti kandokando ya barabara.

Mandhari yenye shughuli nyingi kando ya barabara, pengine katika eneo la mjini unaonekana. Basi refu la abiria lenye rangi ya blue pia unaonekana. Limepambwa kwa michoro mbali mbali yenye rangi nyangavu. Kuna umati wa watu ambao wamesimama kando ya barabara.

Msongamano wa magari barabarani unaonekana. Kuna basi la rangi ya njano na kijani kibichi mbele likifwatwa na gari ndogo la abiria jeupe. Kando ya matatu kuna lori kubwa la dampu la manjano. Magari haya yamesimama kwenye foleni.

Nyuma ya basi la abiria lenye rangi ya buluu linaonekana. Kuna mistari ya manjano na nyekundu ambayo kwa kawaida hutumika kama alama za tahadhari au usalama. Upande wa kushoto wa picha kuna watu kadhaa ambao wamesimama na pia kunao wanaotembea.

Watu wengi wanaonekana wakitembea na wakisimama. Magari ya abiria yameegeshwa kando ya barabara mengine yakiwa ya rangi ya kijani na buluu. Miti mingi yenye majani inatoa kivuli. Mtu mmoja anaonekana ameshika bango lenye nambari thelethini na mbili na maandishi mengine.

Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mingi iliyopandwa ikitengeneza mandhari ya kijani kibichi. Katikati ya barabara kuna kizuizi kinachotenganisha njia zinazokwenda pande tofauti. Upande wa kulia wa barabara kuna njia ya waenda kwa miguu, na mtu mmoja anaonekana akitembea.

Barabara pana yenye magari mengi yakiwemo mabasi, magari madogo na lori inaonekana. Kuna daraja la chuma lenye rangi ya bluu lililojengwa juu ya barabara. Linatumika kama daraja la watembea kwa miguu.

Mandhari ya barabara yenye majengo na watu unaonekana. Kuna gari jeupe aina ya matatu lenye rangi mbalimbali za kuvutia kama zambarau, kijani, njano na buluu. Pembeni yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa.

Mfumo wa kusukuma maji ikiwezekana kwa ajili ya kuchuja au kusambaza maji unaonekana. Kuna pampu mbili za maji zote zikiwa na rangi ya manjano na nyeusi. Kuna mtandao wa mabomba meupe na kijivu yanayounganisha vipengele mbalimbali vya mfumo.

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa ardhini zikiwa zimetupwa kiholela kinaonekana. Kuna aina nyingi za taka zikiwemo mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali, nguo zilizotumika, chupa na mabaki mengine ya vitu mbalimbali. Sehemu kubwa ya eneo inaonekana kufunikwa na takataka hizo.

Mkusanyiko tata wa mbaomba na nyaya zilizounganishwa kwenye ukuta wa kijivu unaonekana. Mabomba hayo ni ya metali na yamepangwa kwa njia mbalimbali yakienda wima na mengine yakienda usawa na kuna viunganishi vya kona vinavyoyatenganisha.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika yanaonekana. Mabomba hayo yanaonekana kuwa na kutu na yametandazwa chini kwenye nyasi yakionyesha dalili za kuachwa au kuhifadhiwa nje kwa muda mrefu.

Tangi kubwa jeusi la maji likiwa limewekwa juu ya jengo unaonekana. Tangi hilo limejengwa kwa plastiki na lina muundo wa mistari ya mlalo. Chini ya tanki kuna ukuta wa matofali ya saruji na juu yake kuna sehemu ya zege ambayo tangi imekaa.

Tanki kubwa jeusi la kuhifadhia maji linaonekana. Chini kushoto mwa tanki kubwa kuna tanki lingine ndogo zaidi pia la rangi nyeusi. Bomba za kijani pia zimetandazwa chini. Mandhari nyuma ya tanki hilo kuna ukuta na muundo wa chuma unaoonekana kama sehemu ya jengo.

Eneo hili ni la ujenzi au ardhi iliyo chimbwa sana. Kuna milima na mashimo ya udongo mweusi na wenye matope, ikiashiria kua kazi kubwa ya uchimbaji imefanyika. Mwanaume anaonekana akitembea akiwa amevalia shati la rangi ya blue na suruali.

Eneo la mashambani au la ujenzi ambalo lina udongo mwingi uliopinduliwa na kuchimbwa unaonekana. Kuna mtaro mrefu uliochimbwa ardhini na ndani ya mtaro hiyo kuna maji yaliyotuama au yanayotiririka polepole.

Mabomba ya maji yenye rangi ya kijani kibichi yametandazwa chini kwenye sakafu yenye vigae vya kahawia. Mabomba hayo yameunganishwa kwa namna mbalimbali yakionesha mikunjo na viunganishi. Sehemu ya ukuta wenye rangi ya kahawia nyekundu unaonekana pia.

Ukuta uliotengenezwa kwa mabati yaliyochakaa na yenye kutu unaonekana. Chini ya ukuta huo kuna ardhi iliyofunikwa na nyasi kavu na sehemu nyingine ina udongo wazi, wenye mawe na mimea michache iliyonyauka.